Barabara hii ni ya usafiri ya magari za kibinafsi, za abiria na waendeshaji pikipiki. Kando yake miti mirefu, wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa. Mwanaume mmoja, anaonekana akitumia ngazi, kupanda juu kwenye mti wa stima.

Sehemu hii ni ya kutupa takataka. Wanafunzi wawili wanapitia hapa. Kuna watu wanaochoma takataka hizi. Kwa umbali kuna vyumba ya kukodisha vya mabati na vya mawe vilivyojengwa.

Hapa ni pahali pa kuhifadhi wanyama wa pori, wanyama hawa ni tembo, wawili wamefungiwa vitambaa kwa mgongo, walinzi wa wanyama hawa wamesimama karibu nao wakiwaangalia.

Katika sehemu hii vyumba vya mabati vimejengwa, kuna mto wa maji, machafu, watu wanaonekana kutumia maji haya kufua. Takataka zimetupwa hapa.

Watoto hawa wameketi chini. Wengine wamejiegemea kwa ukuta. Ni wajinsia wa kike na kiume. Kila moja anakula chakula kwa sahani.

Katika sehemu hii vyumba vya mabati vimejengwa, wapita njia wanatembea humu, miti mirefu wenye rangi ya kijani kibichi imepandwa.

Hii ni chui, imeinua kichwa ikitazama juu. Imefungua macho. Imesimama chini na kukanyaga nyasi. Chui hii imehifadhiwa vizuri watu wanapokuja kuitazama isiweze kutoroka na kuwauma.

Vyumba vilivyojengwa hapa ni vya mabati. Watu wameanika nguo nje kwenye kamba. Maji machafu yanapitia sehemu hii.

Katika sehemu hii, kuna vyumba vya mabati, na udongo vilivyojengwa. Kwa umbali miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa. Takataka zimetupwa hapa.

Mnyama huyu ni twiga ambaye ni mnyama wa porini. Anakula matawi ya mimea. Amehifadhiwa na watalii huzunguka kumwona eneo hii. Nyasi mingi imemea hapa sana.

Sehemu hii iko na nyumba za kukodisha, kuna zile za mawe za ghorofa kubwa na za mabati, watu wameanika nguo nje, kuna mto inayopitisha maji na mazingira yake watu wametupa takataka.

Vyumba hivi ni vya kukodisha vya kifamilia, kuna vyumba vya mawe na vya mabati, kando ya nyumba hizi kuna mto wa maji, mchafu, watoto wadogo wanaonekana wakicheza sehemu hii.

Wanafunzi hawa wameketi chini. Ni wa jinsia wa kike. Wamevaa sare za shule wenye rangi wa buluu. Wanatumia kompyuta katika kusoma. Mwalimu amesimama kando yao.

Katika sehemu hii, kuna mtu wa maji, watu wanaosha karatasi ndani ya mto hii. Vyumba vya kukodisha vya mabati na vya udongo vimejengwa.

Katika sehemu hii kuna vyumba vya mabati vilivyojengwa vya kukodisha. Wanawake wawili wameinama huku wakiosha nguo kwenye beseni.

Nyumba zilizojengwa hapa za kukodisha ni za mabati. Watu wanateka maji wakitumia ndoo na beseni. Nguo zimeoshwa na kutandikwa kwa mawe ili zikauke. Katika sehemu hii kuna mto wenye maji mchafu mno na takataka iliyotupwa kila mahali.

Mwanaume huyu amebeba gunia kichwani. Katika mazingira haya kuna vyumba vya udongo na mabati. Kuna ufuriko wa maji mno sehemu hii. Kando kuna msitu iliyomea. Kwa umbali kuna watu waliosimama.

Katika sehemu, hii kuna vyumba vya mabati vilivyojengwa vya kukodisha. Watu wameanika nguo nje kwa kamba. Kuna mto ya maji na nyasi wenye rangi ya kijani kibichi.

Hii ni sehemu ya takataka. Takataka mingi zimetupwa hapa na kufurika mno. Mto wa maji chafu iko katika eneo hili. Wanaume tatu ambao wamevaa nguo za kirasmi na vifagio vya miguu wanasaidia kwa kusukuma takataka hapa.

Wanafunzi hawa wameketi chini ni wajinsia ya kike. Wameva sare za shule ambazo nizarangi wa bluu, wanatumia kompyuta katika kusoma.

Watoto hawa ni wa jinsia wa kiume, wamekaa chini huku wakila kwa mikono. Wawili wanatazama juu wakionekana kuangalia televisheni, miguuni wamevaa viatu.

Katika sehemu hii vyumba vya mabati vimejengwa na vya udongo. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa. Takataka zimetupwa hapa.

Katika sehemu hii, kuna takataka zilizotupwa. Watu wanatembea hapa. Vyumba vya kukodisha vimejengwa kwa umbali, na miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa.

Mwanaume huyu ambaye ni mlinzi wa wanyama, amevaa kofia na barakoa. Ameshika mdomo wa twiga. Kuna twiga mbili hapa. Miti mirefu imepandwa humu.

Vyumba hivi ni vya kukodisha vya mabati na mawe. Kamba za kuanika nguo zimefungwa nje, miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi zimepandwa kwenye sehemu hii.

Watu hawa wako msituni, wengi wamevaa barakoa, wamechimba shimo ambazo wanatumia kupanda miti, wengine wamechuchumaa.

Wapenzi hawa wawili wanapiga picha. Wapenzi ni wa jinsia wa kike na kiume. Mwanaume ameshikilia huyu mwanamke akitazama juu angani akitabasamu ilhali mwanamke anachukua picha yao. Nyuma yao kuna maji inayotiririka kwa ajabu mno. Mawe makubwa yamo humo.

Katika sehemu hii, kuna vyumba vya udongo na vya mabati. Ni vya kukodisha haswa za kifamilia. Takataka imetupwa hapa. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa.

Watu hawa wanafanya zoezi chini ya miti . Ni wa jinsia wa kike na wanaofunza ni wakiume. Sehemu hii miti mirefu ya kijani kibichi imepandwa. Wametandika vifaa vya zoezi kwa nyasi.

Katika sehemu hii kuna vyumba vya mabati na za udongo. Hivi ni vyumba vya kukodisha, nje taka taka ya kila aina imemwagwa. Kuna mwanamume mmoja anayeonekana akitembea akipitia humu.

Sehemu hii ni ya kutupa takataka, vyumba vya mabati vimejengwa vya kukodisha , mwanaume mmoja aliyevaa kofia ameketi chini.

Sehemu hii ni ya kutupa takataka. Mwanaume mmoja amelala chini akitazama juu angani. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa hapa, kwa umbali kuna vyumba vya mabati vilivyojengwa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Magari haya yamepangwa kwenye mstari mrefu ulionyooka. Ni wa rangi nyeupe, buluu na kadhalika. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Vyumba vya biashara vimejengwa humu.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri. Magari yamepangwa kwa mstari mrefu ulionyooka. Abiria wanaingia ndani ya gari. Juu ya gari kuna mzigo uliopangwa na chuma ambalo limeandikwa kuashiria sehemu mbali mbali gari linasafiri.

Hii nikituo cha magari ya usafiri ya abiria. Magari yamepangwa kwenye mstari mrefu iliyonyooka. Kondakta na dereva wamevaa nguo rasmi za kazi.

Hii ni kituo cha magari. Magari haya yamepangwa kwenye mstari. Karatasi imepachikwa kwa gari kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri. Wapita njia wanatembea sehemu hii.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari, kando kuna kituo cha magari ya abiria. Magari yamepangwa kwenye laini. Karatasi imewekwa kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri.

Hii ni kituo cha magari ya abiria. Chuma kimewekwa juu ya gari kuashiria sehemu mbalimbali za usafiri. Abiria wameketi ndani ya gari. Wapita njia wanatembea sehemu hii.

Katika barabara hii kuna kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Wapita njia wanatembea humu. Mwanaume mmoja aliyebeba begi mgongoni anaingia kwa gari.

Gari hili ni la usafiri hasa ya abiria ambao wanaenda sehemu mbalimbali. Abiria wamekaa chini kwenye viti wakingoja gari ling'oe nanga. Mlango wa kuingia umefunguliwa, dirisha nazo pia zimefunguliwa. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi umepandwa katika barabara hii.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri. Abiria wameketi ndani ya gari. Wapita njia wanatembea kwenye sehemu hii. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa.

Gari hili la usafiri iko katika kituo cha magari, chuma imewekwa juu ya gari kuashiria sehemu mbali mbali, gari hili linasafiri, abiria mmoja wa kike amesimama kwenye mlango wa gari.

Katika barabara hii kuna kituo cha magari. Vyuma vimeekelewa juu kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri. Nauli imeandikwa. Wapita njia wanatembea sehemu hii.

Hii ni basi ya Super Metro, sahani ya nambari imewekwa kwenye gari hili, abiria mmoja wa kiume aliyevaa shati nyeusi anapiga simu, kondakta na dereva wamevaa nguo rasmi za kazi, gari hii inaenda sehemu mbalimbali.

Hii ni gari ya usafiri ya abiria, abiria wamekaa ndani ya gari wakingoja gari lingoe nanga, karatasi imebandikwa katika gari hili kuashiria sehemu mbalimbali la usafiri. Kondakta anahimiza watu wapande gari.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi, abiria na waendeshaji pikipiki. Wapita njia wanatembea humu. Mtu mmoja anaonekana akiskuma mkokoteni. Vyumba vya biashara vimejengwa hapa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri. Magari haya yamepangwa kwenye laini. kondakta na dereva wameva nguo rasimi za kazi. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa.

Barabara hii ni ya usafiri ya magari za kibinafsi, abiria na waendeshaji pikipiki. Kuna sehemu iliyotengwa ya wapita njia. Vyumba vya kukodisha na vya biashara vimejengwa humu.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Gari hii ni ya City Hoppa. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Mwanaume mmoja aliyebeba mzigo anasukuma mkokoteni.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri wa abiria. Gari hili ni la aina la Citi hoppa. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa hapa. Wapita njia wanatembea humu.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri. Abiria wameketi ndani ya gari. Dereva amejiegemea kwenye gari na amevaa nguo rasmi za kazi. Chuma imewekwa juu ya gari kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri, magari haya yamepangwa kwa laini ilionyoka, wapitanjia wanatembea humu, vyumba vya biashara vimefunguliwa.

Katika barabara hii kuna wapita njia wanaoenda sehemu mbali mbali, magari ya usafiri yanapita hapa. Afisa wa polisi wamesimama wakijadiliana, kando kuna vyumba vingi vya biashara na miti mirefu iliyopandwa.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi, waendeshaji pikipiki na abiria. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Magari haya yamepangwa kwenye mstari mrefu iliyonyooka. Nauli imeandikwa. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa humu.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri. Wapita njia wanatembea humo. Nauli imeandikwa. Karatasi imepachikwa katika gari hili linaloashiria sehemu mbali mbali ya usafiri.

Basi hii ni ya kusafiri haswa ya abiria ambayo inaitwa city shuttle . Imepakwa rangi ya samawati na njano. Karatasi imebandikwa kwa mlango kuashiria eneo mbalimbali ya usafiri. Kwa umbali polisi mmoja amesimama akiwasiliana na kondakta.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinasi, za abiria na ya waendeshaji pikipiki. Kando ya barabara miti mirefu, wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa, kuna sehemu iliotengwa ya wapitanjia.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za abiria na waendeshaji pikipiki. Chuma moja imeekelewa barabarani kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri, na nauli imeandikwa. Wapita njia wanatembea.

Katika barabara hii kuna kituo cha magari ya usafiri. Magari yamepagwa kwenye mstari mrefu iliyonyooka. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa.

Katika barabara hii, kuna kituo cha magari ya usafiri wa abiria. Gari hizi zimepangwa kwenye mstari. Ni wa rangi nyeupe, na kijani kibichi. Kando ya barabara hii, vyumba vimejengwa.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi, waendeshaji pikipiki na abiria. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Miti wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa.

Katika barabara hii kuna kituo cha magari ya usafiri, kondakta wamevaa nguo rasmi za kazi. Magari yamepangwa kwenye mstari mirefu iliyonyooka. Wapita njia wanatembea sehemu hii.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri. Magari haya yamepangwa kwenye mstari mrefu. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Kondukta na dereva wamevaa nguo rasmi za kazi.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Magari haya yamepangwa kwenye mstari mirefu iliyonyooka. Miti wa rangi wa kijani kibichi imepandwa hapa.

Brabara hii ni ya usafiri ya magari za abiria na kibinafsi. Gari hizi ni za rangi nyeupe, buluu, nyekundu na kadhalika.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi na abiria. Kunaonekana kuwa na msongamano wa magari. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa.

Barabara hii ni ya usafiri ya magari za kibinafsi, abiria na waendeshaji pikipiki. Wapitanjia wanatembea humu. Kando ya barabara miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi, abiria na waendeshaji pikipiki. Wapita njia wanatembea humu. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa hapa.

Katika barabara hii, kuna kituo, cha magari, ya usafiri wa abiria, chuma kimewekwa juu ya gari, kuashiria sehemu mbali mbali ya usafiri, wapita njia wanatembea sehemu hii, vyumba vya biashara vimefunguliwa.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari ya kibinafsi, abiria na waendeshaji pikipiki. Kuna sehemu iliyotengwa haswa ya wapitanjia. Miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi imepandwa kando ya barabara. Nyasi imepandwa sehemu hii.

Katika barabara hii basi za abiria na gari za kibinafsi zinasafiri. Kuna sehemu ya watu kutembea kando ya barabara. Musikiti imejengwa ya kusali na kipaza sauti kimewekwa hapo juu. Kuna taa yenye kuleta mwangaza iliyomo hapa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri ambayo yamepangwa kwenye mstari mrefu iliyonyooka, kondakta wamevaa nguo rasmi za kazi. Wapita njia wanatembea humu. Vyumba vya biashara vimejengwa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri. Kondakta wamevaa nguo rasmi za kazi. Wawili wameshikilia karatasi ilivyoandikwa sehemu mbalimbali ya usafiri.

Katika barabara hii, magari za kibinafsi na za abiria zinasafiri hapa. Kando ya barabara miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa. Vyumba vya bishara vimejengwa humo. Askari polisi wamesimama barabarani. Wapita njia wanatembea wakienda sehemu mbalimbali.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri wa abiria. Magari yamepangwa kwenye mstari mrefu iliyonyooka. Dereva mmoja ambaye amevaa nguo rasmi za kazi amekaa mbele ya gari.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za abiria, za kibinafsi, na waendeshaji pikipiki. Miti mrefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa kando. Wapita njia wanatembea humu.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi, za abiria na waendeshaji pikipiki. Kando ya barabara, vyumba vya biashara vimejengwa na miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa. Wapita njia wamesimama na wengine wanatembea humu. Askari wa polisi wako barabarani.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi, abiria na waendeshaji pikipiki. Kuna sehemu iliyotengwa juu ya wapita njia. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa humu.

Katika barabara hii, kuna kituo cha magari ya usafiri, wapitanjia wanatembea sehemu hii, chuma imewekwa kwenye gari kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Kondakta mmoja ambaye amevaa nguo rasmi za kazi, mkononi ameshikilia mti iliyo na karatasi linaloashiria sehemu mbalimbali la usafiri. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa.

Katika barabara hii, kuna kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Kondakta wamevaa nguo rasmi za kazi. Wapita njia wanatembea umu, mtu mmoja anasukuma mkokoteni.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Vyuma vimeekelewa juu ya gari kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri. Nauli imeandikwa. Wapita njia wanatembea humu.

Kituo cha mafuta ya magari imejengwa katika barabara hili. Gari za kibinafsi zinaendeshwa hapa. Miti mirefu imepandwa kando ya barabara, pikipiki inaendeshwa kwenye barabara.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri. Wapita njia wanatembea sehemu hii kwa umbali kuna vyumba vya biashara vilivyojengwa na miti mirefu wenye rangi ya kijani kibichi iliyopandwa.

Katika barabara hii, kuna kituo cha magari ya usafiri wa abiria na vyumba vya biashara vilivyojengwa. Wapita njia wanatembea wakienda sehemu mbalimbali. Basi moja ni wa rangi kijani kibichi.

Katika barabara hii, kuna kituo cha magari. Chuma imewekwa juu kuashiria sehemu mbalimbali za usafiri. Nauli imeandikwa. Wapitanjia wanatembea sehemu hii.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi, abiria na waendeshaji pikipiki. Wapita njia wanatembea humu. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa.

Hii ni kituo ya magari ya usafiri wa abiria. Nauli imeandikwa. Wapita njia wanatembea sehemu hii. conductor amevaa nguo rasmi ya kazi wenye rangi wa blue .

Hii ni kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Vyuma vimeekelewa juu kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri. Mwanaume mmoja ako kando ya gari akionekana kubonyeza simu yake. Wapita njia wanatembea sehemu hii.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Vyuma vimewekwa juu ya gari kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi, waendeshaji pikipiki na za abiria. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa. Wapita njia wanatembea sehemu hii.

Basi hili ni la usafiri hasa kwa abiria. Ndani ya gari abiria wengine wamekaa kwenye viti. Katika sehemu hii kuna wapita njia, na vyumba vya biashara. Chuma iliyoandikwa vituo mbalimbali gari hili linasafiri imewekwa chini.

Katika barabara hii kuna kituo cha magari ya usafiri wa abiria. Abiria wameketi ndani ya gari. Karatasi imebandikwa kwa gari kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa hapa.

Katika barabara hii, kuna kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Wapita njia wanatembea humu. Miti wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa.

Katika barabara hii kuna kituo cha magari ya usafiri wa abiria. Gari za kibinafsi zinapitia hapa, mti wenye matawi marefu yamepandwa, wapita njia wanavuka, wakielekea sehemu mbalimbali.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri. Kondakta wamevaa nguo rasmi za kazi. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Karatasi imebandikwa kwa gari kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri.

Hapa ni kituo cha magari ya usafiri, gari hizi hutumiwa na abiria wanaposafiri maeneo mbalimbali, watu wamekaa ndani ya gari tayari kunoa nanga. Chuma imeekwa juu ya gari kuashiria eneo gari hili linasafiri, kuna wapita njia na msichana mmoja ambaye amesimama kando ya gari hili nyeupe na mzigo zimeekwa nje ya gari.

Barabara hii ni ya usafiri hasa ya gari za abiria na za kibinafsi. Kando yake kuna kituo cha magari, miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi iliyopandwa na vyumba vya kukodisha vya kifamilia.

Abiria wameketi ndani ya gari. Mtu mmoja amesimama katika mlango wa gari, akiwa ni kondakta. Gari ingine ndogo ya abiria iko mbele ya basi hili. Kando kuna nyumba maarufu inayojulikana kama National Archives.

Hii ni gari maarufu ya KBS , kondukta huyu amevaa nguo za rasmi za kazi na amesimama kwa mlango wa gari, nauli imeandikwa ili abiria waweze kujua na kulipia wanapoingia ndani ya gari, katika gari hii, kituo imeekwa kuashiria sehemu gari hili, linasafiri.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari, kuna sehemu iliyotengwa ya wapita njia. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa kando ya barabara.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za abiria na kibinafsi. Wapita njia wanatembea humu. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa. Vyumba vya kukodisha na vya biashara vimejengwa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Abiria wameketi ndani ya gari. Vyumba vya biashara vimejengwa.

Katika barabara hii miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa. Vyumba vya biashara vimejengwa. Magari ya usafiri wa kibnafsi na abiria yamepanga laini hapa kukionekana kuwa na msongamano wa magari. Wapita njia wanatembea humu. Mwanaume mmoja amebeba maji begani.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi na abiria. Wapita njia wanatembea humu, vyumba vya biashara vimejengwa hapa. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri wa abiria. Magari haya yamepangwa kwenye mstari mrefu ulionyooka. Vyuma vimewekelewa juu ya gari kuashiria sehemu mbalimbali. Gari hizi zinasafiri. Vyumba vya biashara vimefunguliwa.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi, za abiria, na waendeshaji pikipiki. Mvua inaonekana kunyesha, na watu kutumia mwavuli kujisitiri. Kando ya barabara miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa. Askari wa polisi ako hapa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Chuma imewekwa juu ya gari kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri. Dereva amevaa nguo rasmi za kazi na amejigemea kwenye gari. Mwanamke mmoja anaingia ndani ya gari.

Katika barabara hii kuna kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Magari haya yamepangwa kwenye mstari mrefu ulionyooka. Wapita njia wanatembea sehemu hii.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri. Magari haya yamepangwa kwenye mstari mrefu iliyonyooka. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Abiria wameketi ndani ya gari. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa kando ya barabara. Kondakta wamevaa nguo rasmi za kazi.

Barabara hii ni ya usafiri ya magari za abiria na za kibinafsi. Askari wa polisi wamesimama hapa. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi, abiria na waendeshaji pikipiki. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa hapa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri. Miti mirefu wenye rangi ya kijani kibichi imepandwa hapa. Kondakta wamevaa nguo rasmi za kazi, mmoja anaonekana akibonyeza simu iliyo mkononi.

Katika barabara hii, kuna kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Vyuma vimewekwa juu ya gari kuashiria sehemu mbali mbali za usafiri. Wapita njia wanatembea humu.

Magari haya ni ya kusafiri, yamepanga laini iliyonyooka. Yanasonga kwa mwendo wa pole pole mno. Kuna magari ya abiria na ya kibinafsi . Vyumba vya kukodisha vimejengwa hapa. Watu wanatembea kando ya barabara.

Hiii ni kituo cha magari ya usafiri wa abiria. Kondakta na dereva wamevaa nguo rasmi za kazi. Abiria wamekaa ndani ya gari. Muuzaji mmoja amebeba njugu kwenye beseni.

Barabara hii ni ya usafiri ya magari hasa ya abiria na magari za kibinafsi. Abiria wamekaa ndani ya gari mwanaume mmoja amesimama mlangoni. Kando ya barabara vyumba vimejengwa.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za abiria na kibinafsi. Basi moja linapita hapa na ni wa rangi wa njano. Wanaume wawili wamesimama mlangoni. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa.

Barabara hii ni ya usafiri za magari za kibinafsi, za abiria na waendeshaji piki piki. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa, kuna sehemu iliyo tengwa ya wapita njia.

Katika barabara hii, kuna kituo cha magari ya usafiri wa abiria, na waendeshaji pikipiki. Vyumba vya biashara vimefunguliwa. Wapita njia wanatembea humu. Kando ya barabara, miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa.

Barabara hii ni ya usafiri ya magari za kibinafsi, za abiria na waendeshaji pikipiki. Vyumba vya kukodisha na vya biashara vimejengwa kando. Wapita njia wanatembea humu. Kunaonekana kuwa na msukumo wa magari.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri, kondakta wamevaa nguo rasmi za kazi , wapita njia wanapita sehemu hii. Abiria wameketi ndani ya gari.

Hii ni kituo cha magari. Magari haya yamepangwa kwenye mstari. Vyuma vimewekwa juu ya gari kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri. Abiria wameketi ndani ya gari. Nauli imeandikwa. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Vyumba vya biashara vimejengwa.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi, abiria na waendeshaji pikipiki. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa.

Katika barabara hii kuna magari ya usafiri ya kibinafsi, abiria na waendeshaji pikipiki. Wapita njia wanatembea humu. Vyumba vya kukodisha na vya biashara vimejengwa.

Gari hili ni la usafiri na iko katika kituo cha magari. Abiria wamekaa kwenye gari ila wengine wamesimama nje. Dereva aliyevaa nguo rasmi za kazi, amesimama akiongea na abiria mmoja. Juu kwenye gari chuma imewekwa inayoashiria sehemu mbalimbali gari hili linasafiri.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari ya kibinafsi, abiria na waendeshaji pikipiki. Kuna sehemu ya kushoto na kulia. Miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi imepandwa kando ya barabara.

Katika barabara hii kuna kituo cha magari. Abiria wameketi ndani ya gari. Chuma imewekwa juu kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri. Wapita njia wanatembea sehemu hii.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi . Abiria na waendeshaji pikipiki .Mtu moja anasukuma mkokoteni, wapita njia wanatembea hapa.

Hiki ni kituo cha magari ya usafiri. Madereva wamevaa nguo rasmi za kazi. Abiria wameketi ndani ya gari. Wapitanjia wanapita humu.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi, na ya abiria. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa. wapitanjia wanatembea sehemu hii.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri wa abiria. Gari hizi ni za rangi nyeupe. Zimepangwa kwenye laini mrefu iliyonyooka. Vyumba vya biashara vimefunguliwa humu. Vyuma vimewekelewa juu ya gari kuashiria sehemu mbalimbali zinazosafiri.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri. Magari yamepangwa kwa mstari iliyonyooka. Abiria wameketi ndani ya gari. Miti wenye matawi marefu wenye rangi wa kijani kibichi, imepandwa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Chuma imewekwa juu kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri. Wapita njia wanatembea humu. Vyumba vya biashara vimefunguliwa.

Hii ni kituo cha magari. Katika kituo hiki, magari ya usafiri ya abiria yamepangwa. Vyuma vimeekelewa juu ya magari kuashiria sehemu mbali mbali gari hizi zinasafiri. Wapita njia wako sehemu hii. Vyumba vya biashara vimejengwa hapa.

Katika barabara hii kuna kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Magari yamepangwa kwa mstari iliyonyooka. Kondakta mmoja amevaa nguo rasmi za kazi. Wapita njia wanatembea humu.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Watu wamesimama kando ya basi hili wakijadiliana. Dereva amevaa nguo zake za rasmi za kazi.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri wa abiria wanaoenda sehemu mbalimbali. Chuma imewekwa juu ya gari kuashiria sehemu gari zinasafiri. Vyumba vya biashara vimejengwa sehemu hii.

Miti mirefu imepandwa na kuzingira barabara hii, watu wanatembea kando na wengine kuvuka kwenda upande mwingine, gari za kusafiri za abiria na za kibinafsi zimepanga laini. Wauzaji wamewekelea biashara zao na kuuzia wanao tembea.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi ,abiria na waendeshaji pikipiki. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa. Vyumba vya biashara vimejengwa humu.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri. Mtu mmoja amebeba miti iliyoekwa karatasi inayoashiria sehemu mbalimbali ya usafiri. Miti wenye rangi wa kijani kibichi iliyorefu imepa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri ya abiria, magari yamepangwa kwa mstari, mirefu iliyonyooka, kondukta mmoja amesimama nje ya gari, akiwa amevalia nguo rasmi za kazi wenye rangi nyekundu, juu ya gari chuma imewekwa inayoashiria sehemu mbali mbali, garii hii linasafiri, katika barabara hii kuna wapita njia wanaoelekea sehemu mbali mbali.

Katika barabara hii, kuna kituo cha magari ya usafiri. Abiria wameketi ndani ya gari huku wengine wamesimama nje. Vyuma vimeekelewa juu ya gari kuashiria sehemu mbalimbali za usafiri. Vyumba vya biashara vimejengwa humu.

Hili ni gari la usafiri, ndani ya gari kuna abiria waliokaa chini kwenye viti. Nje kuna kondakta ambao wamevaa nguo rasmi za kazi. Kuna wapita njia wanaoenda sehemu mbalimbali. Chuma vimewekwa kwenye gari hizi; ambazo zinaashiria sehemu mbalimbali gari hizi zinasafiri.

Hiki ni kituo cha magari ya usafiri wa abiria. Wapitanjia wanasafiri katika sehemu hii. Abiria wameketi ndani ya gari. Kuna kituo cha waendeshaji pikipiki. Miti mirefu yenye rangi wa kijani kibichi imepandwa kando ya barabara. Vyumba vya kukodisha vimejengwa.

Katika barabara hii kuna kituo cha magari ya usafiri. Magari yamepangwa kwa laini iliyonyooka. Wapita njia wanatembea sehemu huo. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri wa abiria. Abiria wanaingia ndani ya gari. Wengine wamesimama nje. Kando ya barabara miti mirefu, yenye rangi wa kijani kibichi imepandwa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Magari yamepangwa kwa mstari iliyonyooka. Wapita njia wanatembea humu. Nauli zimeandikwa, kwa umbali vyumba vya biashara vimejengwa.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari. Magari ya kibinafsi na ya abiria hupitia sehemu hii. Nyasi na miti mirefu imepandwa kando ya barabara huku vyumba vya kukodisha vimejengwa na kusitiriwa na ukuta.

Hiki ni kituo cha magari ya usafiri wa abiria. Chuma imewekwa juu ya gari kuashiria sehemu mbalimbali za usafiri. Mwanamke mmoja aliyevalia nguo za kijani kibichi anaingia ndani.

Magari haya yamepangwa kwa mstari iliyonyooka ili kusafirisha abiria. Abiria wengi wamesimama hapa na wengine wako ndani ya gari. Kwa mfano, kuna gari ya kuenda Utawala na ingine inasafiri Yaya. Dereva na kondukta wamevaa nguo za rasmi za kazi.

Hii ni kituo cha magari ya abiria ya usafiri. Magari haya yamepangwa kwa mistari iliyonyooka. Vyuma vimeekwa juu ya gari kuashiria sehemu mbalimbali gari zinazosafiri. Abiria na wapita njia wako katika sehemu hii.

Barabara hii ni ya usafiri wa gari za kibinafsi na za abiria zinazoenda sehemu mbalimbali. Kuna kituo cha magari ya usafiri. Kando ya barabara, miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Kwa umbali vyumba vya biashara na vya kukodisha vimejengwa.

Kituo hii ni ya magari ya usafiri hasa ya abiria. Vyuma vimeekelewa juu, kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri. Watu wameketi ndani ya gari. Wapita njia wanatembea humu.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi, abiria na waendeshaji pikipiki. Vyumba vya biashara vimejengwa. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa. Askari wa polisi wako hapa. Kando ya barabara kuna watu walioketi chini kwenye viti.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi na abiria. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Vyumba vimejengwa vya biashara.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri. Magari haya yamepangwa kwa mstari mrefu iliyonyooka. Wapita njia wanatembea humu. Kondukta wamevaa nguo rasmi za kazi wenye rangi nyekundu.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi na abiria. Sehemu ya wapita njia imetengwa. Miti mirefu wenye rangi ya kijani kibichi imepandwa hapa.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari ya abiria na kibnafsi. Wapita njia wanatembea humu. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa.

Hii ni gari ya abiria ya usafiri. Iko katika kituo cha magari. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Magari yamepangwa kwa laini. Chuma imewekwa juu ya gari kuashiria sehemu mbali mbali gari hili lina safiri.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi, za abiria na waendeshaji pikipiki. Kando yake kuna kituo cha magari, vyumba vya kukodisha, na miti mirefu ya kijani kibichi iliyopandwa. Wapita njia wanatembea sehemu hii.

Hii ni kituo ya magari. Kuna gari za kwenda eneo ya Meru na Nakuru. Chuma imewekwa juu ya gari kuashiria, mahali gari linasafiri. Sehemu hii, kuna abiria na wapita njia.

Basi hii ni ya Supermetro. Imepakwa rangi ya samawati . Conductor amebeba kijiti iliyo na karatasi ambayo imeandikwa bei ya nauli na sehemu gari hii inasafiri. Abiria wamesimama mbele ya gari.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri wa abiria. Wapita njia wanatembea humu. Vyumba vya biashara vimefunguliwa. Mwendeshaji mmoja wa pikipiki ameshikilia simu mikononi.

Gari za abiria ziko katika barabara hili. Abiria mmoja amebebwa kwenye pikipiki. Polisi wawili wako hapa. Kuna watu wanaovuka barabara. Kando ya barabara kuna nyumba mingi ambazo zimejengwa.

Katika barabara hii kuna kituo cha magari ya usafiri wa abiria na magari za kibinafsi. Kando yake miti mirefu imepandwa na vyumba vya kukodisha vya kifamilia na vya biashara vimejengwa. Duka kubwa la Quickmart liko hapa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri, abiria wameketi kwenye viti ndani ya gari. Mama mmoja amejiengemeza kwenye gari, vyuma vimewekelewa juu ya gari kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri.

Katika barabara hii kuna kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Abiria wameketi ndani ya gari. Wapita njia wanatembea humu. Karatasi imebandikwa kwenye gari hili kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri.

Katika barabara hii, vyumba virefu vya biashara vimejengwa . Kuna kituo cha magari ya abiria wanayotumia kusafiri. Wapita njia wanatembea wakienda sehemu mbali mbali . Mbao mbali mbali za matangazo zimewekwa.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafisi, abiria na waindeshaji pikipiki. Kunaonekana kuwa na msongamano wa magari. Viumba vya kukodisha na vya biashara vimefunguliwa humu.

Katika barabara hii kuna kituo cha magari ya abiria ya usafiri basi zimepangwa kwenye laini, vyumba vya biashara vimejengwa na miti mirefu ya kijani kibichi imepandwa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Chuma imeekelewa juu ya gari kuashiria sehemu mbalimbali gari hizi zinasafiri. Kando, vyumba vya biashara vimejengwa. Magari haya yamepangwa kwenye laini.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi, abiria na waendeshaji pikipiki. Vyumba vya biashara vimejengwa. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa. Askari wa polisi wako hapa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri. Wapita njia wanatembea humu. Vyumba vya biashara vimejengwa. Vyuma vimewekelewa juu ya magari kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri.

Barabara hii ni ya usafiri, kando kuna kituo cha magari ya abiria, miti mirefu imepandwa wenye rangi wa kijani kibichi, vyumba vya biashara vimejengwa.

Hiki ni kituo cha magari ya usafiri wa abiria. Magari haya yamepangwa kwenye mstari mrefu uliyonyooka. Kondakta wamevaa nguo rasmi za kazi zenye rangi ya bluu. Wapita njia wanatembea sehemu hii.

Hii ni kituo cha magari za usafiri. Basi zimepangwa kwenye laini. Kuna basi moja la City Hoppa . Conductor amesimama nje ya gari na amevaa nguo zake za rasmi za kazi. Nauli na sehemu mbalimbali gari hizi zinasafiri imeandikwa kwenye karatasi.

Barabara hii ni ya usafiri ya magari za abiria na kibinafsi. Kondakta amevaa nguo rasmi za kazi. Mti wenye rangi ya kijani kibichi imepandwa humu.

Magari haya ni ya usafiri. Yamepangwa kwenye mistari mirefu ilyonyooka. Vyuma vimeekwa juu ya gari kuashiria sehemu mbali mbali gari hizi zinasafiri. Nauli pia imeandikwa. Wapita njia wanatembea wakienda sehemu mbali mbali.

Katika barabara hii, kuna gari za kibinafsi, waendeshaji pikipiki, na magari za abiria. Kando miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa, wapita njia wanatembea hapa.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari ya kibinafsi, abiria na waendeshaji pikipiki. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Vyumba vya biashara vimejengwa humu.

Katika barabara hii, kuna kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Vyuma vimeekelewa juu ya gari, kuashiria sehemu mbalimbali, za usafiri. Nauli imeandikwa. Vyumba vya biashara vimejengwa hapa.

Barabara hii ni ya usafiri ya waendeshaji pikipiki, magari za kibinafsi na magari za abiria. Kando kuna miti mirefu wa rangi wa kijani kibichi zilizopandwa. Sehemu ya wapita njia imetengwa.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi na abiria. Kuna sehemu iliyojengwa ya wapita njia. Kunaonekana kuwa na msongamano wa magari. Kando ya barabara, vyumba vya kukodisha na vya biashara vimejengwa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri wa abiria. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Miti mirefu wa rangi wa kijani kibichi imepandwa. Dereva amevaa nguo rasmi za kazi.

Hii ni barabara ya usafiri. Barabara hii haswa ni ya usafiri wa magari ya kibinafsi na ya abiria. Gari hizi ni za rangi nyekundu, bluu, nyeusi, njano, kijani kibichi, fedha na kadhalika. Umbao wa matangazo umewekwa hapa. Miti mirefu yenye rangi wa kijani kibichi imepandwa kando ya barabara.

Hii ni gari ya usafiri, sahani ya nambari yake ni KBB 091W. Kondakta amevaa nguo rasmi ya kazi. Chuma imewekwa juu ya gari ishara ya sehemu mbalimbali ya abiria. Mkono wa kulia kuna basi kubwa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri. Gari hizi zimepangwa kwenye mstari. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Kondakta waliovaa nguo rasmi za kazi wameshikilia karatasi iliyoandikwa sehemu mbalimbali ya usafiri. Nauli imeandikwa.

Gari hili ni la usafiri wa abiria ,liko katika kituo cha magari. Chuma imewekwa kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri. Wanaume wawili wamesimama mbele ya gari.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi, abiria na waendeshaji pikipiki. Wapitanjia wanatembea sehemu hii, miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa.

Barabara hili ni la magari ya usafiri. Gari za abiria na za kibinafsi zinapita hapa. Kando kuna wapita njia wa jinsi wa kike na wa kiume. Miti mirefu imepandwa kwenye barabara hili.

Barabara hii ni ya usafiri, hasa ya abiria na wapita njia wanaoenda sehemu mbalimbali. Askari polisi wako hapa, miti imepandwa kando ya barabara, vyumba vya biashara vimejengwa humu.

Katika barabara hii kuna kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Vyumba za biashara vimejengwa humu. Mwanaume mmoja anasukuma mikokoteni iliyo na gunia.

Gari hili ni la aina la Citti Shuttle linasafiri westlands, kangemi, uthiru, Kopaa, Kinoo, St Peter , Muthaiga na Kikuyu. liko katika kituo cha magari ya usafiri, miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi imepandwa hapa.

Basi hili liko katika kituo cha magari ya usafiri. Kondakta amevaa nguo rasmi za kazi. Amebeba karatasi linaloashiria sehemu mbalimbali gari hili linasafiri. Miti wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa hapa.

Katika barabara hii, kuna kituo cha magari ya usafiri wa abiria. Abiria wameketi ndani ya gari. Wapitanjia wanatembea humu. Mwanamke mmoja amevaa barakoa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri. Abiria wameketi ndani ya gari. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi zimepandwa humu.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri wa abiria, abiria wameketi kwenye viti ndani ya gari, waendeshaji pikipiki nao pia wako sehemu hii, kando ya barabara hii vyumba vya kukodisha vya kifamilia, vimejengwa na miti mirefu wenye rangi, wa kijani kibichi, imepandwa.

Gari hii ni ya usafiri. Abiria wamekaa ndani ya gari. Ni gari aina ya super metro. Karatasi imeandikwa na kuwekwa kwenye gari hii kuashiria maeneo mbalimbali, gari hii inasafiri. Kuna wapita njia na wale ambao wamesimama nje ya gari.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi, abiria na waendeshaji pikipiki, wapita njia wanatembea humu, miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi, zimepandwa.

Katika barabara hii kuna kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Chuma kimewekwa juu ya gari kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri. Mwanaume mmoja amekaa juu ya mkokoteni, wapita njia wanatembea hapa.

Hii ni kituo cha magari. Vyuma vimeekelewa juu kuashiria sehemu mbali mbali ya usafiri. Kondukta wamevaa nguo rasmi za kazi. Wapita njia wanatembea sehemu hii.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za abiria, kibinafsi na waendeshaji pikipiki. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa hapa. Askari mmoja wa polisi amejifunika kwa mwavuli.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Chuma imewekwa juu ya gari kuashiria sehemu mbalimbali ya usafiri. Kondukta mmoja ambaye ni mwanamke amevaa nguo rasmi za kazi.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi na za abiria. Katika barabara hii kuna kituo cha magari. Wapita njia wanatembea humu. Vyumba vya biashara zimefunguliwa.

Watu tofauti wanatembea katika barabara hili. Mtu mmoja amevaa kofia nyeusi, barakoa na sweta nyekundu. Gari za abiria za kusafiri molo line ziko hapa. Abiria wako ndani ya gari tayari kusafiri. Mwanaume mmoja amebebwa kwenye pikipiki, maduka yamefunguliwa hapa.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi na abiria. Kuna kituo cha magari. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi umepandwa.

Barabara hii ni ya usafiri wa magari za kibinafsi, abiria na waendeshaji pikipiki. Vyumba vya biashara vimejengwa hapa. Miti mirefu wa rangi wa kijani kibichi zimepandwa. Wapita njia wanatembea humu.

Basi hili ni la usafiri. Iko katika kituo cha magari, abiria wameketi ndani ya gari, wengine wamesimama nje. Ni gari la aina la Super Metro. Karatasi imebandikwa linaloashiria sehemu mbalimbali gari hili linasafiri.

Katika barabara hii, kuna kituo cha magari ya usafiri. Karatasi imebandikwa kwa gari moja kwa kuashiria sehemu mbalimbali gari linasafiri, mwanaume moja amekaa juu ya mkokoteni huku akiwa ameshikilia simu mkononi.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri, watu wamekaa ndani ya gari, kondukta amevaa nguo nyeupe, na nyeusi, nje watu wamesimama, karatasi imewekwa kwenye gari kuashiria sehemu mbali mbali, ya usafiri.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri. Abiria wameketi ndani na wengine wamesimama nje. Chuma imewekwa juu ya gari kuashiria sehemu mbali mbali ya usafiri.

Barabara hi ni ya usafiri wa magari za kibinafsi abiria na waendeshaji pikipiki, miti mirefu wenye rangi wa kijani kibichi imepandwa wapita njia wanatembea humu.

Katika barabara hii kuna kituo cha magari ya usafiri ya abiria. Vyumba vya biashara vimefunguliwa hapa. Kondakta wamevaa nguo rasmi za kazi, mkononi wameshilia miti iliyo na karatasi linaloashiria sehemu mbali mbali ya usafiri.

Katika barabara hii kuna kituo cha magari ya usafiri. Abiria wameketi ndani ya gari. Wapita njia wanatembea sehemu hii. Miti wenye rangi ya kijani kibichi imepandwa.

Hii ni kituo cha magari ya usafiri ya abiria, basi hizi ni za aina ya City Shuttle. Wapitanjia wanatembea humu. Kondakta mmoja amevaa nguo rasmi za kazi.

Sehemu hii ni ya maporomoka ya maji. Maji yanamwagika chini. Mawe makubwa makubwa na ndogo ndogo yamepangwa juu na chini kwa utaratibu. Miti iliyo na matawi iko juu ya mawe.

Nyumba hizi ni za kukodisha. Tanki nyeusi za kuhifadhi maji zimewekwa juu ya nyumba hizi. Ukuta umejengwa kusitiri na kuleta usalama huku. Watu wameosha na kuanika nguo nje kwa kamba ili zikauke.

Sehemu hii ni ya kutupa takataka, takataka za kila aina zimejaa hapa, kando kuna mto wenye maji mchafu na miti iliyopandwa, mwanaume mmoja anatembea akipitia hapa, kwa umbali kuna vyumba vilivyojengwa.

Hii ni sehemu ya takataka. Takataka mingi zimerushwa hapa. Kuna chupa, karatasi, nguo na kadhalika. Mto wa maji na msitu iko sehemu hii ya takataka. Mbwa imesimama mbele ya nyumba zilizo hapa.

Gari hili limebeba takataka. Watu wawili wamekaa juu ya gari. Hoteli imefunguliwa kando ya barabara na picha ya kuvutia ya mlo kubandikwa. Kuna gari za abiria zinazokimbia kwa barabara.

Nyumba hizi ni za kukodisha za kifamilia. Tenki imewekwa juu inayotumiwa kuhifadhi maji. Watu wamefua na kuanika nguo nje kwa kamba zilizofungwa. Ukuta umejengwa na kusitiri sehemu hili, ili kuleta usalama.

Vyumba vilivyojengwa hapa ni vya, kukodisha vya kifamilia, viko na dirisha, na mlango, tenki za kuhifadhi maji wenye rangi nyeusi zimeekelewa juu, kwa umbali, watu wameanika nguo, kwenye kamba zilizofungwa nje.

Gari hili ni la kubeba takataka kutoka eneo mbali mbali. Watu wamekaa juu ya gari hili. Mwanamke mmoja anavuka barabara. Maduka yamefunguliwa hapa, magari ya abiria yanaonekana kwa umbali.